Maviatu ya kuendesha yamepangwa hapa mingi sana. Watoto ama wachezaji wanakuja kununua viatu hivi waweze kuendesha. Watu wanatembea nayo wakienda kazini, wengine wanajibamba. Wanaenda kwa barabara wakiendesha viatu hivi.

Vikapu vya aina mingi zimeweza kuonyeshwa hapa zingine ni za rangi ya nyekundu, zingine ni za rangi la samawati na zingine ni rangi manjano yanatumika na watu wa soko sana sana. Makapu haya yanaweza kuuzwa kwa bei nafuu.

Mtu anatumia simu yake kulipa pesa ama kumtumia mtu pesa. Anatumia apu ya pesa almaarufu kwa MPESA. Inaonekana anakagua na kuchagua ile huduma anayotaka kutoka apu iyo.

Yamepangwa kwenye laini. Magari haya ni mapya, kwa vile yana metameta. Yako kwa aina mengi na rangi tofauti. Magari haya ni kama yanauzwa, ama watu wameweza kuiweka, wameenda pahali.

Manguo mingi yamewekwa hapa tayari kuuzwa. Inaonekana ni soko la kibanda, almaarufu kama Gikomba. Kuna nguo za aina tofauti kama soksi, nguo la watoto, mama mmoja inaonekana anachagua ili aweze kuenda nayo nyumbani.

Mwanamke anasimama nje ya duka ya pesa. Ni kama anataka kuongoja teksi ama kitu ingine, kwa vile haiko ndani ya duka. Duka hii ni pahali watu wanakuja kutoa pesa, na kutumiana pesa. Imeandikwa ni duka ya bei nafuu.

Hapa ni soko ya mazao ya shambani. Mazao ya shambani yamepangwa hapa mingi sana. Kuna sukuma wiki na spinachi na kuna matunda zingine. Watu wakitaka kununua mboga wanakuja sehemu hii ili waweze kupata kitu cha kupikia.

Magari yamepangwa hapa ni kama yako kwenye pahali pa kuuzwa. Magari ya aina mingi na ya rangi tofauti. Gari hizi si pesa kidogo ni pesa mingi. Watu wenye pesa ndo hukuja kuzinunua. Ukinunua unapewa kifunguo uede nayo nyumbani.

Gari limeweza kuegeshwa nje ya mlango huo. Gari hii ni gari kubwa na yenye rangi ya nyeupe. Hakuna mtu anayeonekana hapa lakini ni kama anaongoja kuruhusiwa kuingia kwenye geti hii, ama anatoka pahali kwenye mlango huo.

Hii ni kuonesha mtu ama kampuni imejisajili kulipa ushuru nchini Kenya. Hapa ni Nyahururu mtu ameweza kuweka pahali anaishi, ama kampuni inapatikana Nyahururu. Watu wa ushuru wanalazimisha watu wakuwe ni wenye kukata karatasi hii.

Bima ya afya inaonekana, inaonesha namba ya mtu hupiga akitaka kuhudumiwa na bima hiyo, bima hii ni ya mtu kukua na pesa akiwa anataka kuenda hosiptalini. Inapatikana katika jengo la Krishna, sehemu ya Westlands.

Watu watatu wanaonekana wakipiga gumzo, msichana mmoja ameweka mkono yake kwenye mfuko huku ameshikilia kijana mwingine wanaoneshwa rununu. Kijana huyo anaonesha kwa njia ya ishara rununu, hiyo ni kama wananunua gari, wamemaliza kununua.

Msichana mmoja inaonekana ameumia mkono na shingo, mkono amewekewa bandeji na shingo amewekewa kitu ya kushikilia kichwa yake, huku ameshikilia bakora. Hii ni ya kuonesha bima, vile bima inaweza kusaidia, vile ya kuipata na umuhimu yake.

Mtu mmoja anatembea kwenye soko, na soko hii imejaa viti vingi, ya wengine kukalia na zingine zinauzwa. Kuna duka la saluni hapo. Wasichana wamepanga foleni wengine wakishukwa nywele na wasusi hao.

Viatu vingi vimepangwa hapa vinataka kuuzwa. Kuna viatu vya aina mingi sana na yenye rangi tofauti sana. Mnunuzi akitaka viatu anakuja na kuchagua ile anataka, na analipa pesa ili aende nayo nyumbani.

Magari yamepangwa vizuri hapa ndani ya chumba kikuu hichi kilicho kuwa na madirisha mengi. Watu ni kama wanakuja kununua gari hapa. Gari hizi ni za aina ainati na zenye kuwa na rangi tofauti sana.

Lori inabeba magari mengi nyuma yake. Gari hizi ni kama yanapelekwa sokoni ama yanapelekwa bandarini. Lori hili ina uwezo ya kubeba magari mengi. Mbele yake kuna malori zingine na iko kwenye barabara.

Duka hili ni duka linalouza maviatu, zingine mpya na zingine zimetumika. Watu wanakuja wakizunguka wakitafuta kiatu kile watakacho. Unalipa pesa na unachukua kiatu unaenda nayo nyumbani unaanza kuvaa. Watu na wanunuzi wanaonekana.

Viatu vingi vinauzwa hapa. Zingine zimewekwa kwenye kamba, na zingine kwenye ndoo. mtu akitaka anachagua ile anakipenda, alafu analipa pesa anaenda nazo. Zimemaliza kuoshwa viatu hizi. Inaonekana si mpya, ni ile imetumika imeng'alishwa.

Manoti mingi sana yanaonekana. Ni noti ya zamani iliyo tupiliwa mbali. Noti hii yenye thamani ya elfu moja, ilibadilishwa na kuletwa zingine mpya. Mzee Jomo Kenyatta anaonekana kwenye noti hili.

Malenge yanaonekana yamepangwa hapa. Ni kama yanataka kupelekwa sokoni. Soko inakuwa imejaa ili watu waje wanunue na watu wa shamba wakuje walete bidhaa zao ili isaidie watu.

Bima ya boda boda inaonyesha watu wawili wako juu ya boda boda unafai kulipa shilingi elfu tatu kama unataka vitu ufanyiwe, kama unataka ufanyiwe kila kitu ni shillingi elfu sita. Bima hii inakufanya uwe na matibabu mazuri ukiumia ama bodaboda yako yakikipotea na kuharibika.

Mtu Moja anataka kuingia dukani. Dukani hii kunafanyiwa vitu vingi, Vitu za kujengea inauzwa, Nani duka ya pesa alimarufu kama Mpesa. Pia ukitaka kutengeneza karatasi ya interneti unakuja hapa, Mtu huyu amevaa nguo ya kikazi.

Muuzaji wa maziwa anasimama mbele ya pahali ya kuweka maziwa. Sehemu hii watu hukuja kununua maziwa kwa ile pesa wanayotaka. Kama unataka maziwa shilingi hamsini unafinya, shilingi hamsini na unapata maziwa yako . Ni teknolojia ya kisasa ya kuuza maziwa.

Hapa ni soko la matunda, tikitiki maji inaonekana hapa pamoja na maembe. Watu wanakuja kununua matunda ili wawe kwa wenye kusiaga ama wawe wenye kukula. Matunda haya yanasaidia mwilini ili kuipia nafaka na mtu awe na afya bora.

Magari maridadi yanawezwa kuonyeshwa hapa. Gari hizi ziko kwenye aina mingi na rangi tofauti. Watu wakitaka kuja kununua gari wanakuja hapa, wanalipa na wanapewa kifunguo waende na gari lao. Gari hizi si pesa kidogo, ni pesa mingi sana.

Magari yameegeshwa hapa. Magari ya kifahari. Ni kama zinauziwa wateja wanaokuja kuzurura wakitafta gari waitakayo. Hii sehemu inaitwa Car Locus, nambari ya hii sehemu imeandikwa hapo chini. Mwenye kutaka kuja kununua anakuja hapa.

Lori moja inabeba magari mingi sana. Zimejipanga nyuma ya lori hiyo. Lori hii ni kama inaenda sokoni, ama inaenda bandarini. Tena ni mtu ameweza kupiga picha kwenye simu yake ili aweze kuonyesha mtu. Inaonekana alipiga picha saa kumi, arubaini na sita.

Magari yanatengenezwa hapa. Kiwanda hichi kikubwa inaonyesha magari yakiwa kwenye harakati ya kutengenezwa. Gari hii sana sana ni mabasi, kwa vile yako katikati ya kuwekwa maviti, ili yaweze kubeba abiria.

Magari yemeegeshwa hapa ni kama yanauzwa. Yamepangwa mingi sana kwenye jumba kubwa sana. Mtu anayetaka kununua gari anakuja hapa, anachagua ile gari anataka, achukue kifunguo na aende nayo nyumbani. Gari haya yanameremeta, ni ya aina mingi na, rangi tofauti.

Duka la watu kuekea pesa, na kutumaniana pesa, almaarufu M-pesa, yanaonekana hapa. Kuna mitungi ya maji pia yanauzwa hapa. Kuna bodaboda imewekwa nje ya duka hii, na kuna mlango ya kuingia kwenye jengo hilo liko pia hapo.

Bima ya ajali inaonekana hapa, inaonyesha vile ya kupata bima hio. Msichana mmoja inaonekana amepata ajali kwa vile ameshika magoti yake kwa uchungu. Inaonyesha mtu akipata ajali anafaa kuchukua bima hii ili iweze kumsaidia.

Magari yamepangwa hapa yanataka kuuziwa watu. Yako kwenye aina mingi na yako kwenye rangi tofauti na bei tofauti. Yamewekwa nje ya jumba ili watu waweza kuiona vizuri na kuitamani ili wanunue na kueda nayo nyumbani.

Bima ya gari ya LetsGo inaonyeshwa. Bima hii husaidia mtu anapo ingia ajalini ama gari yake inapoharibika. Inapatikana kwa urahisi na wanaweza kuhudumia kila saa. Unalipa pesa kidogo ili kupata bima hii.

Bima ya nyumba inaonekana inatangazwa bima hii inakusaidia kupata nyumba ama unapopata ajali vitu zinapoibiwa unafai kulipa ili upate bima hii. Bima hili linaitwa Lets Go.

Duka ya M-pesa inaonekana watu wako ndani. Duka hii pia inakuwa ni ya saluni. Wanadada wanakuja kusukwa nywele hapa. Pia inaonekana kuna maviti nje, na kuna mtu mmoja amekaa ni kama anaongoja, kuhudumiwa.

Mtu ameshika pesa mingi sana. pesa hizo ziko kwenye dhamani ya elfu moja

Noti nne zimewekwa chini kwa meza noti hizi ni zenye thamana ya elfu moja. Noti zilianza kutumika juzi juzi zile za mbali zilitupitiliwa na kuachwa, ziko kama mingi hizi nchini Kenya.

Gari inaweza kuonyeshwa gari hili ni jipya inametameta na ni gari ya pesa mingi sana. Iko na nambari ya usajili ya KDA gari hii inaweza kwengeshwa hapa ni kama mwenyewe ako nyumbani.

Magari yameweza kuangalia mbele na yamepangwa vizuri. Kuna aina mingi ya gari. Gari zingine iko na rangi tofauti. Moja ni nyeupe hizo zingine ni nyeusi. Inakaa ni gari maridadi na yenye kuwa na pesa mingi ukiuza.

Muuzaji wa mayai ya kuchemshwa ameweka gari yake hapo. Ameenda lakini amewacha wazi. Kuna magari mawili hapo na soko la nguo na mikoba pia yanaonekana. Mayai hayo yanauzwa chini ya mvuli ulioko ili jua isiwaumize hao.

Duka la pesa inaonekana hapa duka hili hutumika sanasana watu wakitaka kutoa pesa ama kutumia pesa aliye mbali, inaitwa Mpesa. Pia kuna vinywaji vingi sana hapa, mtu akitaka kinywaji ananunua hapa bodi imeandikwa Cocacola.

Umati ya watu iko sokoni, wengine wamekuja kununua ilhali wengine wamekuja kuuza, bidhaa mingi huuzwa hapa kama vile matunda na mboga. Watu huraukia hapa ili waweze kupata riziki yao, wengine wamebeba mkoba na wamevaa pia kofia na wengine wamevaa jaketi.

Duka la viatu yamewezwa kubandikwa viatu ya aina mingi na rangi tofauti. Mnunuzi mmoja inaonekana anakagua ile kiatu anayotaka na kununua. Sehemu hii inaonekana kua ni ya mabatini ama kibandani kwa vile mabati na mbao yanaonekana kua ni paa yake.

Watu wawili wanaonekana mmoja amekaa na kulalia meza, mwingine amekaa juu. Duka la pesa inaonekana na duka la vinywaji, kinywaji cha maji. Duka hili inaonesha mtu anaweza kuja kuweka pesa ama kutumia mtu mwingine hela

Mtu anatumia apu yake ya M-pesa. Anataka kuangalia alitumia nani pesa. Inaonekana alitumiwa pesa na Beth Obura. Ako na pesa elfu sitini na nane na mia nane, na pia aneza omba deni ya elfu thelathini na nne, na mia tisa.

Mtu ameshikilia simu huku inaonyesha ako kwenye apu ya Mpesa. Ako na shilingi mia tano tisini na tisa nukta sitini na mbili. Anataka kuangalia alivyotumia pesa yake na kupata taarifa kamili. Inaonekana ni mtu aliye nje ya gorofa.

Mtu ameshika pesa ya elfu moja. Pesa hii ni ya asili ya kikenya. Watu waliwacha kutumia ya kitambo wanatumia hii sasa. Ukiwa na pesa hii pesa unaweza nunua kitu chote chenye thamani ya elfu moja nchini Kenya ama unaweza pea mtu.

Kipima mwendo ya gari inaonekana. Mtu ni kama amewasha gari lakini hajaanza kuiendesha, kwa vile kipima mwendo inaonyesha kwa alama ya sufuri. Gari hii inafika hadi mwendo wa mia mbili na sitini.

Magari yameweza kuegeshwa hapa yako mengi sana, ni kama yanauzwa. Anayetaka kununua gari anazunguka akitafuta gari. Akiipata analipa pesa anaenda nayo nyumbani. Magari haya ni ya aina tofauti na ni ya rangi tofauti sana, ni ya kupendeza sana.

Hapa ni pahali nyama inauzwa, ukitaka kupika nyama nyumbani unakuja hapa unapimiwa. Kama unataka kilo moja ama nusu kilo unakuja unapimiwa hapa. Anayeuza amevaa nguo ya nyeupe na inaonekana kuna mizani hapo pia.

Gari moja kubwa linaonekana kuwa na mtu nyuma yake. Gari hili ni kama limshamaliza mwendo wake ama unaanza mwendo wake. Miti mingi inaonekana nyuma yake. Miti hizi zina matawi yenye afya kwa vile inamereta meremeta.

Bima ya afya inatangazwa hapa. Kuna bima inayosaidia mtu akiwa mgonjwa akiingia ajali ama akiwa na shida mingi. Inahimizwa mtu achukue bima. Nambari ya watu ya bima hii imeweza kuwekwa hapo, na mtu anayetaka kuwatafta kwenye intaneti pia anaweza kuwatafta kutumia picha hii.

Kifunguo imewekwa juu ya mlango ya gari. Mlango huo umefunguliwa. Hakuna mtu ndani. Ni kama mtu anaeka hapo kifunguo ili akuje achukue haraka aanze kuiendesha, hana muda mwingi wa kusubiri.

Mboga yameweza kupangwa chini ili wanunuzi waweze kuchagua mboga yanayouzwa ni kama nyanya, limau na ndizi .Nyanya hizi zinametameta mnunuzi anaeza kuchagua na kuenda nyumbani ili aitakayo.

Magari yamewekwa kwenye maegesho. Watu wenye gari hizi wameenda kuangalia kitu ama wameenda kuhudhuria sherehe fulani, kwa vile naona kuna pahali watu wamekusanyika huko. Wakimaliza waende. Gari hizi zimeweza kuwekwa sehemu ya mitimiti ama sehemu ya nyasinyasi.

Gari maridadi inaonyesha kwenye jumba hili. Gari hili si pesa kidogo, ni pesa mingi sana. Watu wenye pesa ndo hukuja kuzinunua. Hii pahali inaonekana ni pahali kubwa ya gari kuuziwa, kwa vile kuna gari mingi nje ya jumba hili.

Lori moja kubwa imeweza kuweka magari minne ama tano nyuma yake. Lori hii inasafirisha magari hizi kuzipeleka sokoni kutoka bandarini. Zinaweza kuwa ni yenye kusafirishwa bila ya kutumia mafuta kwa vile yote yameekwa kwa gari moja na yanasukumwa.

Gari ni kama yameegeshwa yanataka kuuzwa, gari moja imeandikwa inapeana kwa madeni, ukitaka kupewa deni hii unaandika kwenye rununu yako meseji deni kwa nambari 23083 ili kupata deni.

Kundi la watu wamekuja kuchagua nguo waipendayo ili waweze kuinunua. Dada mmoja inaonekana anajaribu kupima nguo anayoitaka kununua. Wanunuzi wamekaa wakionyesha wanataka kununua aina mingi, ya nguo.

Magari yameegeshwa kwenye jumba yanataka kuuzwa, wanunuzi wanazunguka zunguka wakitafuta ile gari waipendayo, ukishapata unalipa pesa na kupewa kifunguo uende na gari hiyo. Hii pahali imejaa magari maridadi yenye rangi tofauti na yenye aina tofauti.

Mashanga yameweza kupangwa hapa. Shanga zingine zikiwa na alama za bendera ya Kenya, na zingine zimewekwa juu. Makaratasi yanayotumika kufungia bidhaa pia yanauzwa hapa na mishipi ya kuweka kwa suruali pia yanapatikana hapa.

Nje ya duka inaonekana kuna makreti ya vinywaji na kuna maji yaliyofungwa. Duka hii pia linaweza kutumika kutumiana pesa kwa maarufu kama mpesa. Imeweza kuwekwa chuma ili waizi wasiweze kuingia na kuiba.

Bima ya maisha inaonyeshwa hapa. Kama unataka kupewa bima ya maisha yako yote, ikiwa uko peke yako, ukiwa kwa wa kundi, ama mkiwa wengi, unaoneshwa ununue bima hii, nambari yao imeandikwa hapo.

Mama anasimama akiangalia vitunguu zikitolewa kwa lori. Mavitunguu haya yamewekwa kwenye gunia, ni kama yanatolewa shambani yakiletwa sokoni. Kuna mwanaume mmoja aliye ndani ya lori, anaweza kuzibeba na kuzishusha chini.

Bima ya boda boda inaweza kuonyeshwa na boda boda imechorwa. ukiwanashida na unataka boda boda yako iwekwe kwenye bima, unalipa pesa ya shilingi elfu nne ama ya shilingi elfu mbili na mia tano, kama unataka bima ya mwezi sita. Na nambari ya bima hizo zimeandikwa hapo chini.

Soko la viatu. Kuna viatu vya aina mingi na ya rangi tofauti yanawezwa kuuzwa. Viatu ya plastiki zote. Inaonekana ni viatu za kuingia bafuni kuoga. Watu hawaonekani wakinunua ama muuzaji akiuza ni kama bado watu hawajakuja sokoni.

Duka la mayai yamewezwa kupangwa mayai mingi sana kwenye kreti ya mayai. Watu ni kama wanakuja kununua mayai kwa jumla hapa kwa vile mayai ni mingi na bei nafuu sehemu hii.

Magari yameegeshwa mengi hapa ni kama yanauzwa hapa. Ni mpya na yanameremeta. Ni yenye rangi tofauti. Mtu akitaka kununua anakuja hapa, anachagua gari yake ili apewe kifunguo aende nayo. Magari haya ni pesa mingi kwa vile yanakaa vizuri.

Duka la maziwa, watu wanakuja kununua maziwa hapa. Kuna watu wameketi chini wakingoja kuhudumiwa. Kuna mamikebe na Kuna mamitungi nje na Kuna meko pia sufuria juu yake na pia Kuna mameza ya nyeupe hapo Na viatu nje ya duka hio . Ng'ombe ilichorwa hapo nje.

Magari yameegeshwa hapa. Mtu mmoja anasimama mbele ya gari moja, akiangalia gari zingine. Watu wenye mabidhaa haya, wametoka ili kwenda kuzurura, watarudi kuchukua gari yao.

Bima hii inaonyesha gari maridadi sana, ukitaka kuilipia kwa mwezi mmoja ni shilingi elfu moja, ukitaka kuilipia kwa mwaka mmoja ni shilingi elfu tano. Bima hii inaitwa Anziano Insuarance Agency, ni ya gari za kibinafsi. Number yao ya rununu wameandika hapo chini.

Soko la mboga, watu wanakuja kununua vitu wazotaka kwenda nayo kupika. Kuna nyanya, kuna dania, kuna pilipili hoho, kuna limau na kuna kitunguu, na kuna vitu vingine mingi sana. Watu wakitaka kuja sokoni kununua mboga wanakuja hapa.

Inaonekana ishala kwa vile mtu mmoja anapokea kifunguo. Chini yake kuna kalamu na karatasi na gari ndogo la plastiki. Inaonekana ameshatia sahihi amelipa pesa ako tayari kuondoka na gari lake aweze kuimiliki.

Soko la kabichi, kabichi yanaletwa hapa kutoka mashambani. Wanunuzi wanakuja kuzichagua kuna magunia mengi hapa yaliyojaa kabichi. Kuna chupa ya soda pia wanunuzi wameweza kusimama karibu na wauzaji wanaanza kuongea kuhusu bei ya bidhaa hizo.

Duka la maziwa. Wanunuzi wakitaka maziwa wanakuja hapa na watu wakitoa maziwa shambani wanaileta hapa. Ukitaka maziwa ya bei fulani unaiandika na unachota. Kama unataka ya shilingi hamsini, unawekewa. Kama unataka ya shilingi mia moja, unawekewa. Maziwa yaliyotoka kwenye shamba saa hii yapatikana hapa. Maziwa yenye afya njema.

Gari hizi ni kama zimeegeshwa hapa. Gari ziko zenye rangi tofauti na za aina tofauti. Wenye gari hizi ni kama wameenda kufanya shughuli kwa pamoja kwa vile gari zimeweza kukaribiana. Mamiti zinaonekana pia kuwa zimenawiri vizuri huku nyuma.

Bima ya gari inaweza kuonyesha teksi ikiwa na mtu anataka kuingia. Inasemekana ulipe shilingi elfu saba, miatano sabini na nne kwa mwaka ili kupata bima hii ya gari. UKipata ajali inaweza kukusaidia ama gari yako ikiharibika.

Magari yameegeshwa hapa ni kama yanauzwa. Kwenye chumba hiki iko gari tatu inaonekana. Gari hizi ni maridadi na yenye rangi tofauti. Mtu akitaka kununua gari anakuja anatafuta ile gari inampendeza, analipa, anapewa kifunguo anaenda nao nyumbani.

Mwanamke mmoja amekuja sokoni kununua mboga anayotaka kuipeleka sehemu anayofanya kazi ama nyumbani. Mwenye kumuuzia kwa ishara mkono anamuonyesha kitu. Hii ni duka la mboga kwa vile kuna mboga ya aina mingi na zipo kwa wingi.

Noti yamewekwa mingi hapa na ni noti ya dhamana ya mia moja. Ni noti ya Kenya, lakini noti hizi hazitumiki kwa sasa kwa vile noti zingine mpya zilitolewa, watu wanatumia hizo zingine. Hii ilitupiliwa mbali kwa kuwa muda yake ilifika.

Hii ni risiti kuonyesha kuwa mtu amelipa. Inaonyesha kuwa ni bandarini, mtu anataka kuingiza kitu nchini ama anataka kuitoa nchini. Inaonyesha amelipa pesa fulani. Risiti hii hutumika kuonyesha kama mtu amelipa.

Sokoni la matunda na ya mboga inaonekana hapa kwa vile naona ndizi yamewekwa kwenye mkebe ilhali zingine zimewekwa kwenye meza pia nyuma kuna viazi tamu na malenge ni kama watu wanakuja kununua mboga hapa.

Magari mengi yameweza kupangwa hapa ni kama watu wamekuja kazini na wameziegesha hapa ama ni watu wenye kuuza gari wameweka gari zao hapa. Mtu akitaka kununua, anakuja anachagua gari analolitaka na kuenda. Kuna aina mingi na yenye rangi tofauti tofauti.

Bima ya afya inatangazwa hapa, kama unataka familia yako iishi vizuri unalipa pesa unapewa bima hii ukienda hosipitalini haulipishwi kitu. Baba mmoja na watoto wake wawili wanaonekana wakiwa kwenye meza wakila, mama yao ako nyuma ameshika kikombe nikama anakuja kwao. Bima hii inaitwa CIC Family Medisure.

Lori kuu inaonekana imebeba magari mengi. Imebeba gari, juu na chini ni kama zimetolewa ama zinaingizwa. Imemaliza kusafirishwa, yameletwa sokoni kutoka bandarini. Lori hii iko na uwezo mkubwa sana kwa vile magari yamebeba si magari machache.

Kadi ya bima ya afya inaonesha watoto moja na wanadada moja na kijana mmoja, ni kama ni familia moja. Tarakilishi ndogo iko hapa, mtoto huyo anaonesha kwa njia ya ishara tarakilishi hiyo, watu wanaambiwa watafute bima hii ili wakiwa wagonjwa waweze kuitumia.

Bima ya nyumba yanaonyeshwa hapa. Mtu akitaka kuchukua bima ya nyumba anaweza kupiga nambari ziliko chini. Hii bima inasaidia mtu ambapo anaeza pata moto ama vitu zake zikiibiwa. Pia ukitaka vitu za kieletroniki kununuliwa unaeza kuenda kwa hii bima.

Pahali ya kuuziwa matunda ni hapa. Kuna matunda aina mingi sana. Ya ndizi, ya nyanya, ya pilipili hoho, zote zinaonekana kumetameta. Linavuruta mteja ili aweze kununua na kupeleka nyumbani. Ni yenye afya sana matunda haya.

Duka la viatu, viatu vingi vimepangwa hapa vinauzwa. Viatu hivi ni za aina tofauti na ni ya rangi tofauti vimeweza kurembeshwa na asili ya kiafrika. Mnunuzi inaonekana anasimama kando huku kando wanawake wengine wanafanya shughuli zao.

Manguo yanauzwa hapa, watu wanakuja kuinunua. Muuzaji amesimama juu ya meza huku anawatolea wenye wanataka kuangalia waweze kupima, nguo ya jaketi na nguo ya suruali pia yanauzwa hapa, ukitaka kununua unazurura ukitafuta nguo inayokutosha.

Mtu anatumia rununu yake katika sehemu ya pesa, yaani, M-pesa. Ni kama anataka kutumiana pesa, ama kununua mjazo ya simu, ama anataka kutoa pesa, kwenye simu yake. Inaonekana ako kwenye duka la pesa anataka kuhudumiwa.

Mtu ameshika noti ya shilingi elfu. Noti hii ni asili ya Kikenya na inatumika unapotaka kununua kitu dukani ama unataka kuipeleka kwenye benki. Noti hizi ni mpya ziliweza kufunguliwa juzi juzi na noti za mzee kutupiliwa mbali. Noti hii ni kuonyesha kuwa unaweza kununua kitu nchini Kenya.

Bima ya afya inaonyeshwa, bima hii ni yenye jina ya Jubilee. Inaonyesha mtu anafaa kulipa shilingi mia tano peke yake kwa siku, uweze kupata huduma ya hospitalini bila kulipa pesa. Nambari ya kuandikisha ili kujua unafaa kulipa wapi imeandikwa hapo.

Gari zimeegeshwa hapa. Gari hizi ni za watu. Ni kama wametoka na kwenda kuangalia kitu, kwa maana zimewachwa hapa kwenye nyasi. Miti inaonekana zimemea vizuri kwa maegesho ya gari haya. Watu wanaonekana wakiwa mbali na gari. Wengine wawili wakiwa kwenye gari lao.